Katika eneo la shule ya msingi; darasa kubwa lenye rangi ya damu ya mzee na ya maziwa, likiwa na paa kubwa pia darasa hilo likiwa limezungukwa na michoro mbalimbali pamoja na milango yenye rangi ya bluu. Huku miti mifupimifupi ikiwa imelizunguka darasa hilo.

Katika mandhari ya shule ya msingi iliyozungukwa na bustani yenye miti na vichaka vilivyopangwa kwa ustadi ambapo magari kadhaa yameegeshwa pembeni, huku wanafunzi waliovalia sare za bluu wakitembea kwa utulivu katika eneo hilo.

Katika shule ya msingi, wanafunzi waliovalia sare za njano na bluu wamekalia madawati. Wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama nyuma ya ubao mweusi wenye maandishi meupe.

Darasa tupu lenye viti na meza zilizopangwa vizuri katika safu, na ubao mweusi, projekta pamoja na ramani ya dunia ukutani, ikiwa ni mazingira ya kawaida ya kujifunzia; ambapo yameandaliwa kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Katika moja ya shule ya sekondari, maabara kubwa ya kisasa iliyojengwa yenye meza nyingi ndefu, zenye sinki na mabomba, huku viti vikiwa vimepangwa kando ya madirisha yenye mwanga mwingi ndani ya chumba.

Jarada la kitabu cha kemia kwaajili ya kidato cha tatu, ambapo kuna picha ya mwanafunzi aliyevaa koti la maabara akifanya majaribio.

Katika shule ya sekondari mwalimu amekaa kwenye dawati lake lenye vitabu vingi akisahisha kazi za wanafunzi kwa umakini, huku akiwa amevaa barakoa na vitabu hivyo vilikuwa juu ya meza yenye rangi ya kahawia; huku nyuma huku kukiwa na ubao mweusi.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa, wakifanya mtihani kwa makini, huku kila mmoja akiwa na karatasi ya mtihani na kalamu mezani, na mwalimu akisimamia kwa umakini kuhakikisha utaratibu unazingatiwa.

Katika mazingira ya chuo darasa kubwa lenye madirisha makubwa mwalimu amesimama akiwaelekeza wanafunzi wake, ambao wamekaa kwenye meza za mbao na viti vya mbao wakimsikiliza kwa makini, huku wakichukua madokezo katika yale mwalimu anayoyaongea.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa maelezo kwa wanafunzi wake wanaofatilia kwa makini somo ,wakiwa wameketi kwenye viti vyao huku wamevalja barakoa.